Viti vya wanafunzi vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, vina sehemu ya kukalia na kuegemea mgongo. Chini kuna sehemu ya kuhifadhia vitu. Viko kwenye sakafu iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia.

Kompyuta ya mezani ipo kwenye sakafu nyeupe, skrini ambayo ni nyeusi ina nembo ya Dell chini. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya kijani kibichi iliyofifia kidogo na ubao wa mbao hapo juu.

Hili ni bango kubwa la rangi ya nyekundu lililoundwa kuelimisha jinsi ya kusoma saa. Iliyo katikati yenye nambari mosi hadi kumi na mbili. Kwenye kona kuna picha ya sungura mweupe pepepe.

Hili eneo lenye mimea na miti. Katikati kuna mlingoti mrefu mweupe umesimama wima. Chini yake kuna kichaka chenye majani ya njano na kijani. Tanki kubwa jeusi la kuhifadhia maji liko upande wa kulia.

Hiki ni kijitabu cha maswali yanayouliza kuhusu mambo ya bibilia. Mtahiniwa amechora bibilia ambayo ameipa rangi ya machungwa. Anaonekana hajafanya mtihani wake vizuri.

Wachezaji wawili wa kandanda wanacheza mchezo kwa uwanja wenye nyasi huku wakitumia magungu kujiwezesha. Mmoja amevalia jezi ya njano na buluu. Anaonekana akipiga mpira hewani ilhali mwenzake anamtazama.

Mwanamke anafanya zoezi kwenye uwanja wakati wa usiku. Amevalia mavazi ya michezo meusi ikiwemo fulana ndefu na glavu. Kuna mistari nyeupe iliyowazi na taa zinazoonekana zikiwaka na kuangazia eneo hilo.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na sehemu zingine nyeupe. Kuna ua ulilotunzwa vizuri wenye miche midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa laini.

Ngazi zina rangi ya kahawia nyekundu, na zimezungukwa kwa viguzo vieusi vya chuma ambavyo pia vinatumika kama vibaraza. Upande wa kulia kuna eneo la nyasi lililotunzwa vizuri, na vichaka vilivyopunguzwa kuashiria mazingira safi.

Meza ndefu imepangwa skrini za kompyuta ,kibodi na kipanya kwa utaratibu ,Kuna viti vyeupe vya plastiki vilivyo kando ya meza . Dirisha lenye pazia za kahawia zinaonekana, ukuta wa nyuma una rangi ya kijani.

Mwanamume aliye na mguu moja anaendesha baiskeli ya kisasa yenye rangi ya kijani akiwa barabarani. Amevalia jezi jeusi yenye michoro mingi na tofauti tofauti kwenye kifua na mikono. Chupa ya maji imewekwa kwenye fremu.

Nyumba ya mawe ina paa lililo na vigae vyekundu pamoja na nguzo kadhaa za manjano. Mbele yake, kuna bustani kubwa iliyopandwa nyasi ya kijani kibichi pia imetunzwa vizuri. Ukuta wa boma unaonekana kwa umbali huku hali ya hewa ni nzuri na yenye jua kali.

Mwanamke ameketi kwenye bench ya mazoezi ndani ya gym . Amevaa shati jekundu lenye collar na suruali nyeusi ti ti ti. Nyuma yake ana babeli za uzani pande zote mbili ikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya kunyanyua uzito.

Bango kubwa leupe limeandikwa sheria kadhaa kwa kimombo kama vile; katika shule yetu tunatii sheria, tunafanya kazi kama timu na kadhalika. Kwa ujumla huu ni ujumbe chanya na unatia moyo na kusisitiza umuhimu wa nidhamu shuleni.

Mwanamume aliyevaa suti ya buluu na tai ya zambarau anazungumza kwenye kipaza sauti. Nyuma yake kuna bango kubwa la manjano lenye nembo Kenya Institute of Special Education. Mandhari haya ni ya mkutano wa elimu.

Mbele ya jengo la ghorofa moja lililo la kisasa, kuna ua ulio pambwa kwa mimea mifupi yenye rangi ya kijani na manjano iliyokolea. Ikitengeneza njia inayoelekea kwenye mlingoti. Kuna milango iliyotengenezwa kwa mbao.

Kuna watu walemavu wanaocheza mchezo wa soka. Wote wanatumia magongo. Ardhi ina udongo mwekundu na nyasi chache pembeni. Wamezingirwa na ukuta uliojengwa na matofali ya rangi ya kijivu.

Kitabu hiki kinatuelezea aina mbali mbali za usafiri kama vile lori jeupe limebeba mchanga ambao ni mzito sana. Pili, ni gari moshi ambalo linapitia kwenye reli lina mabihewa mingi. Mwisho, ni mwendeshaji baisikeli anaye kanyaga pedeli huku amebeba mzigo.